Hili ni dawa linalotumiwa kuongeza nguvu katika mwili wa binadamu. Tena inatumika katika kufanya tumbo iwe nyororo, na inaongeza nguvu katika mwili yetu. Tunaweza itumia kwa siku kadhaa ili tuweze kuwa na nguvu.

Watu hupokelewa hapa tena hapa ndio pa kuanzia, na kuelezewa jinsi ya kufwata matibabu hapa, katika kliniki ya meno. Kutoka hapa wanaweza enda kwa chumba ingine, ambapo wataenda kuona daktari wa meno.

Mvua nyingi huwa na madhara katika maisha yetu, na tunapopitia hili tunatubukizwa na mambo mingi, kama ajali barabarani, kuhamishwa mahali tunaishi, kupoteza vitu vingi, na hii inafanya sisi kama binadamu tuhame ili kwenda sehemu mbali mbali ambapo kuna mvua chache.

Hawa watu walioketi kwenye kitanda cha hosipitali wanamchungulia mtoto mchanga aliyezaliwa na huyu mwanamke na huyu mwanaume amembeba akimwangalia.

Chanjo cha misuli hupewa kwa mtoto anapofikisha umri wa miezi sita. Na hapa, mara nyingi huwa tunaambiwa tupeleke mtoto afanyiwe hili chanjo kwa kuzuia magonjwa yanayoeza adhiri maisha yao.

Chanjo cha corona hupewa kwa watu ili kuzuia homa kali, na mara nyingi watu hutumia barakoa ili tuzuie kuabukizana hii ugonjwa inayoeza leta kifo katika maisha yetu.

Mama huyu aliye lala kwenye mkeka ni mjamzito na anakanguliwa na mkunga anaye mguzaguza tumbo kuangalia kama hali ya mtoto iko vizuri ama kuna shida mahali popote.

Ngamia hupatikana katika sehemu kavu, iliyo kauka na mara nyingi sisi kama binadamu tunawatumia kusafirisha mizigo sehemu mbalimbali Na wanaweza tembea kwa muda mrefu kutusaidia kusafirisha mizigo.

Huyu mwanamke aliyeketi akipanua mdomo ana chunguliwa na daktari kuangaliwa kama meno yake iko sawa ama haiko sawa, ndiyo aweze kupata matibabu mbalimbali ya meno yake.

Huyu ni nesi anayedunga huyu mwanamke chanjo cha depo provela na hili chanjo mara nyingi hupatiwa kwa wanawake ili kuwazaia mimba na kila inadungwa baada ya miezi tatu.

Madawa kama hizi zinaeza adhiri maisha yetu na mara nyingi mtu akizitumia ni bora ili kuzuia madhra zinazoletwa katika miili yetu au ugonjwa yeyote ianyoweza leta katika maisha yetu.

Huku kuna ukosefu wa mvua na maji ndiyo maanake mimea nyingi imekuwa imekauka na pia kuna mawe nyingi na nchi inaonekana kuwa kavu sana.

Wamama wanapozaa wakiwa chini ya umri tisa, mara nyingi watoto wao huwa hawajakua vizuri, na hili chumba linatumika ili watoto wao waendelee kukua vizuri na hapa wanapatiwa matibabu mbalimbali ili waweze kuwa na nguvu.

Hawa watu wanatembea kwa sababu kuna mafuriko mingi ya maji na pia magari yamelala barabarani, kwa kuwa mafuriko imeleta ajali huku barabarani.